Mwanamume amepiga magoti katikati ya vitunguu vilivyomwagwa sakafuni, akikagua na kuondoa zile ambazo si bora.

Vitunguu vilivyomwagwa, vyatiwa kwenye kreti, ili kuweza kuzipeleka sehemu ambayo wataziuzia.

Vitunguu vilivyomwaga kwenye sakafu kando yake kukiwa na vingine ambazo bado zimepakiwa kwenye gunia.

Mtu anakusanya vitunguu vilivyomwagwa sakafuni akipeleka eneo lingine. Kando kuna gunia ambalo limezipakia.

Chumba chenye vifaranga za rangi tofauti ambao wametiliwa chakula na maji.

Watu waliovalia mavazi yenye rangi ya kijani kibichi wapo kiwandani wakikagua avocado .